Huduma ya nishati ya umeme, mitambo mikubwa inaonekana ina nyaya tofauti, mitambo hiyo ina rangi nyeupe pamoja na nyeusi juu yake kuna wingu la bluu, mitambo hiyo imefungiwa kwenye uzio, wenye nyaya za rangi ya njano. Umeme husaidia upatikanajii wa nishati inayotumika kila siku.

Mtambo mkubwa wa umeme unaozalisha umeme na kusambaza maeneo tofauti, una mabomba makubwa yanapita pamoja na moshi unaonekana. Juu wingu lote ni jeupe na taa zinamulika mwanga tofauti. Umeme husaidia upatikanaji wa nishati inayotumika kwenye shughuli za kila siku za binadamu.

Huduma ya nishati ya umeme. Nguzo kubwa moja inayounganisha nyaya tofauti kupeleka maeneo tofauti, ipo karibu na nyumba yenye bahati lenye rangi ya bluu na uzio wa ukuta wenye maua makubwa pamoja na miti mirefu kiasi. Geti lake limepigwa rangi nyeupe, nyumba inaonekana kuwa na ulinzi, huduma ya umeme husaidia katika upatikanaji wa nishati ya mwanga pamoja na mengine.

Huduma za upatikanaji wa nishati ya umeme kwa mbali unaonekana mtambo mkubwa wa uzalishaji wa umeme ambao upo karibu na mto mkubwa mto wenye maji mengi, ambapo ng'ambo yake kuna miti na nyumba za watu juu kuna wingu la bluu umeme husaidia katika upatikanaji wa nishati inayotumika katika shughuli za kila siku.

Huduma za nishati ya umeme nguzo kubwa ambayo imeandikwa maneno tofauti imeandikwa neno "danger" chini yake kuna alama ya hatari inayoonesha fuvu lakini chini wameandika hatari na maneno soso na "ypl" umeme husaidia upatiknaji wa nishati pamoja na mwanga katika maisha ya kila siku.

Mataa yanayosaidia kutoa maelekezo ili kuzingatia usalama barabarani; yanahesabu dakika ni thelatini na nne, huku kuna picha ya kijani inayomruhusu mtembea kwa miguu kuvuka barabara; mataa hayo husaidia kuimarisha usalama barabarani, nyuma ya mataa hayo kuna miti ya rangi ya kijani.

Huduma ya usafirishaji. Trekta kubwa lenye rangi ya njano linaoneka, lipo kwenye barabara ya vumbi; mwanaume mwingine anaonekana. Pembezoni kuna miti mikubwa iliyoota vizuri, ujenzi wa barabara unaendelea ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Huduma ya usafirishaji wafanyakazi wengi wanaendelea kufanya marekebisho na kutengenezea barabara, mmoja anapaka rangi kwenye lami mwingine anaendesha gari lenye rangi ya njano, ili kusawazisha katika barabara hio wengine wanasafisha kwa kubeba uchafu na wengine wanapakia mawe pamoja na kokoto kwenye eneo hilo, nyuma yake kuna majengo mazuri makubwa na wingu la bluu.

Usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda mwanamume amesimama akiwa amevaa koti liloandikwa "bolt" ameshika kofia ngumu na nyingine yameivaa pikipiki yake ina rangi mbili nyeusi pamoja na kijani nyuma yake kuna uzio wa vyuma pamoja na maua usafiri huu husaidia kuwatoa watu sehemu moja kwenda nyingine.

Kifaa cha kutupia uchafu, watu wanapotumia uchafu wanatupa kwenye kindoo hiki, chenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, ambacho husaidia katika utunzaji wa mazingira. Uchafu ni hatari sana kwa afya ya binadamu. Utunzaji wa mazingira husaidia binadamu kupambana na magonjwa tofauti.

Vifaa vya plastiki vyenye rangi ya njano ambavyo vinatumika kutunza na kubebea uchafu vimewekwa sehemu ya kwenye miti. Miti hii ni mirefu sana vimerundikwa hivi vifaa ni vingi sana, vifaa hivi hutumika kuhifadhi uchafu ambao unakua tayari kwa ajili ya kupeleka jalalani ili kuimarisha usalama wa mazingira na binadamu.

Utunzaji wa mazingira mifuko mingi yenye rangi tofauti imerundikwa sehemu moja imejaa uchafu imefungwa imewekwa sehemu tayari kwa ajili ya kupakia kwenye gari kupeleka kwenye jalala, kuna maboksi yaliyojaa uchafu na vifaa vingine vya plastiki, uchafu ni mwingi sana uko tayari kutupwa jalalani.

Kifaa cha kutunzia uchafu makopo ambayo yameliwa chakula yametupwa kwenye kifaa hicho makaratasi pamoja na vibakuli vya plastiki na chupa ya fanta pamoja na chupa ya glasi, zote zimewekwa kwenye kifaa iko hiki husaidia kuondoa uchafu katika mazingira.

Watu wengi wapo jalalani wakitoa uchafu wakiushusha kutoka kwenye magari na mwingine kuweka kwenye magari, eneo hili limejaa uchafu sana na kwa mbali anaonekana mbwa anayetafuta chakula. Uchafu huleta athari kwenye afya ya binadamu hivyo watu hawa wanahakikisha wanaondoa uchafu na kuuweka sehemu sahihi ambao ni jalalani tayari kwa ajili ya kuuchoma.

Usafishaji wa mazingira. Watu wengi (wanaume kwa wanawake) waliovaa sare tisheti zenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni, wapo wanatoa uchafu kutoka kwenye gari kubwa la kubebea taka lenye rangi nyekundu na nyeupe wakiuweka kwenye jalala; ni nyasi na makaratasi, tayari kuyachoma.

Ndoo kubwa yenye rangi nyeusi pamoja na mfuko mweusi ya kubebea uchafu imefunikwa juu, tayari kwa ajili ya kutolewa uchafu uliopo na kupelekwa jalalani. Ndoo hiyo ipo karibu na nyumbani, nje ya ukuta chini kuna sakafu nyekundu. Ndoo hutumika kubeba uchafu hali ambayo husababisha usafi wa mazingira.